Hii ni chombo cha umeme ama kutafuta ile mawasiliano, yaeza kusaidia sana mawasiliano yaani ile network na pia yaeza kua ya umeme, yaeza kusambaza umeme kwa kila sehemu.

Haya ni mitambo ya umeme, ambayo yanasambaza umeme, katika kijiji ama mjini ama kwenye nchi. Yanatumika sana, kusambaza.

Hii ni kampuni ya kuweza kutengeneza ama kuweza kusambaza umeme. Kampuni ambayo inasambaza umeme ama inatengeneza umeme na kusambaza katika makampuni, makanisa, manyumba, mahali popote yanaweza kuhitaji umeme.

Mtambo wa umeme unatumika kwa kusambaza umeme ama zile nyaya za umeme zaeza kusambazwa kupitia haya mashini.

Hii ni kampuni ya kusambaza umeme. Ni kampuni ya umeme pale ambapo umeme yatengenezewa ili kuweza kusambazwa katika mashule, kanisa , manyumba ama makampuni. Hapa ndio waweza pata umeme.

Hapa twaona umeme, yale miti ya umeme, zile nyaya za umeme pale twaweza kuziona. Twaona magari pia pale na nikama lina tatizo, laweza kutengeneza umeme, wanatengeneza yale nyaya, yale kamba ama zile waya za umeme, ziweze kuwa vizuri kusikue na hitilafu.

Wafanyikazi hawa ni wa umeme, wanaweza kuwa wakitengeneza labda kuna, hitilafu ya, umeme mahali ama kumeharibika mahali hapana stima, ama hapana umeme, wanaenda kutengeneza, na watu waweza wakawa wana, stima ama umeme.

Wanyama hawa wanapatikana katika mbuga la wanyama. Wanaitwa tembo ama ndovu, ni wanyama wakubwa wazito. Watalii hupenda kuja kuwaona katika hizo mbuga, ina manufaa sana katika nchi.

Hawa ni wanyama ambao wanaitwa pundamilia. Pundamilia ni wanyama unawapata katika mbuga za wanyama ni wanyamapori hawa. Watalii hupenda sana kuja kuwaona maana wanavutia na si wanyama ambao wanaweza kukupiga au kukuadhibu kwa jambo lolote pia rangi yao ya vutia na wana ile ngozi nzuri.

Miti ni bora kwa mazingira yetu. Twaona hapa kuna miti, kuna nyasi; yaani yana mazingira mzuri, hewa safi twaweza kupata pale. Kuna jumba pale pia twaona miti pia yana manufaa katika binadamu.

Hili ni wimbi la takataka ama mahala pa takataka yanaeza kutupwa. Yanakusanywa yanaletwa hapa ni pahala pa pachafu na pahala panatoa harufu mbaya ya takataka maana takataka zote zaletwa hapa zaekwa hapa.

Upandaji wa mti ni muhimu sana manake miti huwa manufaa sana katika nchi, yatupatia mvua yaleta hewa safi, hapa twaona kwamba huyu mwanaume huyu yu ajaribu kupanda mti ambayo aweka maji ndo iweze kuwa dawa ya manufaa kwao.

Twaona reli hapa naona kwamba, naona wanaume ama wafanyikazi ambao wamebeba yale mabaki, yaani yale takataka yaani yale skrepu, ambayo yametolewa pale kwa dimbwi la takataka. Wanaeza peleka kuyauza ama yanaweza enda kutengenezewa vitu vingine.

Huyu ni mnyama ambao huwezi mpata huku nyumbani. Anapatikana akatika mbuga la wanyama. Ni mkali anaeza kukujeruhi ukiezapatana na yeye lakini watalii wanapenda kuja kuwaona maanake wana rangi nzuri na wanavutia.

Hao ni mifugo ambao ni ng'ombe. Wako katika malishoni, wamepelekwa kuenda kupata ile lishe yao bora, wakipata maji, waweze kurudi jioni nyumbani wakishashiba vile, wakishapata vyakula.

Hawa ni aina ya ndege ambao unaweza wapata katika bustani au katika mbuga za wanyama pia. Midomo yao yako vile kwa sababu wanaweza kula dudu, vyura kwenye maji.

Usafi ni muhimu na kuwa na mazingira bora. Hapa twaona wanajaribu kufanya usafi kutoa yale takataka ama yale vitu ambayo haihitajiki. Waweza kapata mazingira safi ama mazingira bora wanaweza kuchukua zingine zinaweza uzwa ama zingine za tupwa.

Hawa ni wafanyikazi, wa serikali, wao hufanya usafi, katika kwenye mji, barabarani, wanatoa uchafu kwenye soko, wa, wanafanya, jiji liwe safi.

Wanyama hawa wanaitwa swara. Ni wanyama wa porini, wanyama wanapatikana kwenye mbuga ya wanyama. Watalii sana hupenda kuja kuwaona mara wana rangi nzuri, wana pembe refu zile ambazo zapendeza.

Mnyama huyu ywaitwa twiga, twiga ni mnyama ambao ni mnyama wa porini utampata pale kwenye, mbuga la wanyama, ama buga la wanyama, ni mnyama ambaye ywapendeza watalii hupenda sana kuja ku, kujionea ile rangi yake, kujionea ile urefu wake ana shingo refu, sana ama shingo ndefu sana.

Hapo twaona ni gari, moshi ama reli, mahali hapa wawezatumia reli, ili yawezatumika ku, kusafirisha kutoka jiji hadi kijijini ama, tauni moja, na vyengine, garimoshi ni zuri, na haina, haina kelele ama, tatizo lolote waeza tumia, wakati wowote kusafiri kuenda mahala wataka.

Haya ni magari ama mabasi na matatu yakubeba abiria. Yanatumika kubeba abiria kutoka nyumbani mpaka makazini mao ama pale kwenye town . Yanapatikana wakati wowote, twaona pale kuna madereva, kuna makonkodi pale pia wanaweza kukusaidia.

Hapa ni katika kijiji ama jijini, ni majumba yako pale ya kukodishwa ama labda ni ya kibinafsi, kuna matanki ya maji yanatumika kuweka maji yaweze kutumika baadaye ama yakuweza kusaidia kutumika pale nyumbani kupika, kuosha na usafi, yanatumia kuweka.